Eneo la kilimo ambapo wakulima na afisa kilimo, wakipeana maelekezo malimbali ya elimu juu ya kilimo. Elimu hii ni muhimu kwao, kwani itawasaidia katika kuvuna mazao na kupata faida juu ya kilimo.

Mawakala wa kampuni ya usambazaji wa maji wapo katika mafunzo kwa ajili ya namna ya kutekeleza majukumu yao, mafunzo haya ni muhimu kwao kwani itawasaidia katika namna ya kutekeleza majukumu yao bila kupata shida yoyote.

Eneo la maktaba mahali ambapo wanafunzi na watu huenda kujifunza na kuongeza maarifa, eneo hili huwa na vitabu mbalimbali vikiwemo vitabu vya sayansi, vitabu vya hadithi ambazo zinakuwa na hadithi zenye mafunzo ya jamii ndani yake.

Elimu ya watu maalum, inayotolewa kwa watu wenye mahitaji maalum. Elimu hii ni muhimu kwao kwani inawasaidia kuweza kuelewa na kusaidiwa kukabiliana zaidi. Watu hao wenye mahitaji maalum ni kama vile: vilema, wasiosikia, wasioona, na wala kutembea.

Eneo la darasani, vijana watatu wakiwa wanajifunza; mmoja wao akiwa anajifunza kupitia madaftari na kitabu, wawili wakiwa wanajifunza kupitia kompyuta mpakato na mwalimu wao akiwaonesha namna ya kujisomea na kujifunza somo hilo vyema.

Vijana wakiwa katika eneo la mafunzo, huku wakiwa makini kumsikiliza mkufunzi wao, lakini wakiwa na vitendea kazi vyao, kama vile: kitabu, kalamu pamoja na madaftari.

Wanawake wakiwa katika soga huku wakipeana maelekezo mbalimbali. Maelekezo hayo ni kama vile: elimu juu ya haki zao kama wanawake, lakini pia namna ya kuishi na jamii zetu, lakini pia kuweza kuwa na elimu ya namna ya kufikisha malengo yao.

Eneo la maktaba sehemu kwa ajili ya majadiliano ambapo wanafunzi pamoja na mwezeshaji mada wa majadiiano wakiwa wanajadiliana juu ya mada fulani. Majadiliano hayo yanawasaidia wanafunzi, kwa ajili ya kujenga hoja na kweza kupata vizuri katika mitihani yao.

Wanafunzi wakiwa katika chumba cha mtihani, wakiwa wanapimwa kupitia mtihani wa kuandika, ili kuweza kufahamu uelewa wao wa kipindi chote cha darasani, na kuweza kujua namna wanavyojieleza; walimu hutumia mitihani ya kuandika ili kuweza kufahamu wanafunzi wameelewa kiasi gani.

Kituo cha habari na mawasiliano mahali ambapo waandishi wa habari, wanaendelea kutekeleza majukumu yao ya kila siku ili kuweza kufahamisha jamii juu ya mambo yanayoendelea kujiri ili wapate kufahamu.